Watu watatu wako karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi ambazo hazijaiva. Mmoja anavaa shati jeusi na suruali akieleza mkono kuelekea ndizi, mwingine amevaa shati la kahawia akiangalia ndizi hizo. Wa tatu yuko chini akiwa amevaa fulana ya bluu na suruali ya rangi nyepesi. Kuna miti ya ndizi nyuma na udongo unaonekana wazi. Wote wanaonekana kushughulika na ndizi hizo.

Mtu amevaa koti jeusi na helmeti ameshika ndoo yenye kijani iliyo na maziwa na anayamimina kwenye mitungi nyeupe iliyowekwa katika gari la usafirishaji wa maziwa hayo. Hii inaashiria msafirishaji wa maziwa.

Mtu amevaa mavazi ya njano na buti ya kipulizia dawa mnyama ina ya ng'ombe kifaa cha kupulizia kimebeba mgongoni, ng'ombe amefungwa ndani ya boma la mbao na anaonekana kuchulia wakati anapuliziwa. Nyuma kuna mimea eneo hili ina sheria shuguli za kilimo labda matibabu ya mifugo au kudhibiti wadudu anga linaonekana wazi mtu huyo anaonekana kuwa mtaalamu katika kazi yake.

Risasi inaonyesha bakuli kubwa la chuma lenye kioevu kinene labda uji au unga uliokandwa. Mikono miwili inaonekana ikichanganya na kijiko cha mbao kimoja kimekaa ndani. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje au eneo la kupikia. Kioevu kinaonekana kuwa ya rangiya kahawia.

Majani mengi ya mahindi yaliyokauka yamepangia kwenye shamba. Mbegu za mahindi zinaonekana kwenye mimea hiyo, hali hii inaashiria uvunaji wa mahindi au kukauka kwa mimea kutokana na jua kali. Nyuma yake pia kuna mti.

Mashine za malisho ya mifugo yaliyokaushwa, yaliyobanwa na yenye rangi ya kijani kibichi, yamepangwa kwa uangalifu katika mafungu marefu, yanahifadhiwa ndani ya jengo yakionyesha kuwa ni ghala au store . Mwanga wa kutosha unaangazia malisho, yakionyesha ubora wake, hayana watu karibu. Hii inaweza kuwa sehemu ya mashamba makubwa au biashara ya malisho, mpangilio wake unaashiria utunzaji mzuri.

Miti mingi ya migomba inaonekana majani makubwa, marefu na mapana ya kijani kibichi yamefunika eneo lote ,baadhi ya majani yamepasuka kidogo. Juu sehemu ya anga la bluu inaonekana kati ya majani.

Kuna jengo lenye ishara kubwa ya bluu juu ikiwa na maandishi Destiny Dairies na picha ya ng'ombe. Chini yake kuna mashine inayofanana na ATM iliyoandikwa milk ATM , kuna watu kadha wamesimama mbele ya mashine hii, baadhi wakiwa wamevalia sare au koti nyekundu, inaonekana kama sehemu ya kuuzia maziwa moja kwa moja.

kuna mimea ya mahindi moja ya mhindi inaonekana kuathiriwa na ugonjwa au wadudu kwani inasehemu nyeusi na iliyooza. Majani ya mahindi yana rangi ya kijani na yanaonekana kuwa ya afya kwa ujumla isipokuwa ile sehemu iliyoathiriwa. Linaonekana kama shamba la mahindi.

Mtu amevaa shati jeupe na suruali ya jeans amesimama karibu na ng'ombe mweusi na mweupe. Ng'ombe huyo anaonekana amefungwa kamba na yuko tayari kwa shughuli za kilimo. Nyuma yao kuna paa la chuma likionyesha mazingira ya shamba au jiji.

Rundo kubwa la majani lililokaushwa limepangwa chini likifunikwa na durubai zenye mistari watu kadhaa wamesimama karibu baadhi yao wakifanya kazi. Moja wao amesimama juu ya rundo hilo eneo hilo linaonekana wazi na miti michache nyuma. Shughuli ya kilimo inaendelea na mavuno mengi yamekusanywa huhifadhi wa mazao na malisho yameandaliwa.

Mwanamke mmoja ameketi chini katikati ya shamba, anaweka mandizi anayoyachonga ndani ya kinachoonekana kama tairi au gari lililokatwa, nyuma yake kuna miti mingi ya ndizi ikionyesha mazingira ya kilimo, udongo una rangi ya kahawia. Kuna mabaki ya majani chini, anga inaonekana wazi. Mwanamke huyu amevaa nguo za kawaida na anafanya kazi shambani.

Ndizi nyingi zilizokomaa zimewekwa kwa uangalifu sakafuni. Ndizi hizo zina rangi ya manjano iliyokolea. Zinaonyesha ukomavu kamili. Zimepangwa katika rundo ndefu lililojazia sehemu kubwa ya eneo. Karibu na rundo hilo kubwa kuna sanduku la kadibodi lililojaa ndizi zingine. Zinaonekana kusubiri kusafirishwa au kuuzwa. Ukingo mweupe wa ukuta unaonekana upande mmoja ukionyesha ndani ya jengo.

Mtu amevaa kofia ya bluu na mavazi ya kazi, amesimama kwenye zizi la ng'ombe. Ng'ombe kadhaa wenye rangi nyeupe na kahawia wanaonekana nyuma ya uzio wa mbao. Hii inaashiria mazingira ya shamba la mifugo.

Mwanamke amejifunika shuka lenye miraba na jeansi ya blue , akikama ng'ombe. Anaonekana akikusanya maziwa. Nyuma yao kuna eneo wazi lenye nyasi, hii inaashiria shughuli ya kilimo inayoendelea. Chini yake pia kuna shuka nyekundu.

Mkungu mkubwa wa ndizi. Umening'inia kwenye mti; ndizi hizi zina rangi ya kijani. Kimenyesha kuwa bado hazijakomaki kamilifu. Hii inaashiria shamba la ndizi au bustani ya matunda.

Ng'ombe kadhaa; weusi weupe wamesimama ndani ya zizi wanakula nyasi zilizowekwa mbele yao. Mifuko kadhaa kubwa za chakula zimeekwa karibu na zizi hizo. Mwangaza umetokea juu, hali hii inaashiria ukulima na ufugaji wa mifugo ambao ni ng'ombe.

Watu wawili wanashughulika na mashine. Watu wenyewe wamevaa makoti meupe na wamevaa pia barakoa na kofia vichwani. Vyombo vya chuma vinaonekana. Rangi nyeupe inatawala eneo hilo. Mwangaza mweupe unatawala chuma na ni kama ni maziwa yanamwagwa kwenye mashini hiyo.

Ndizi mbichi zimefunikwa na majani makubwa, zikining'inia kwenye mti. Baadhi ya ndizi zina rangi ya kijani kibichi, zikionyesha kuwa bado hazijaiba kamilifu. Zina madoa machache meusi kuashiria kuanza kwa kukoma. Mti unaonekana kuwa na afya, ukitoa mazao mengi. Hali inaashiria kilimo bora na mavuno mazuri. Ndizi hizi zitakuwa tayari kutumika hivi karibuni, zikileta faida kubwa.

Boma la kisasa lenye ng'ombe wengi linaonekana wazi. Mwanamume amevaa koti Jeupe akikama ng'ombe. Ng'ombe kadhaa wamefungwa kwa utaratibu wa kusubiri kukamuliwa. Ndoo za maziwa zimepangwa chini zikisubiri kujazwa. Hii inaashiria kilimo bora cha mifugo na uzalishaji wa maziwa. Mazingira yanayoonekana safi na yametunzwa vizuri. Shughuli muhimu ya kilimo inafanyika hapa ikileta faida kubwa.

Mwanaume amesimama karibu na migomba iliyojaa ndizi zilizoiva akishika mkungu mkubwa. Anaonekana akitabasamu akiwa amevaa fulana ya buluu na suruali. Mandhari inaonyesha mimea mingi ya kijani kibichi nyuma yake ikiashiria shamba au bustani. Ndizi ni za rangi ya manjano zikiashiria utayari wa kuvuna. Mkono wake mmoja umeshika ndizi huku mwingine ukiwa umenyooka kuelekea upande.

Mikonge ya migomba imesimama wima. Ndani yake kuna ndizi nyingi zilizoninginia baadhi yao ni mbichi. Matawi mapana yamejifunika juu. Njia ndogo inaonekana Katikati ya mimea. Udongo unaonekana mweusi. Mimea mingi imepangwa vizuri. Uzalishaji unaendelea matunda mengi utajiri wa kilimo. Upande mwingine unafunika hali ya asili, mazingira safi, mavuno makubwa.

Shamba kubwa la migomba linaonekana likiwa na mimea iliyopandwa kwa safu. Migomba mirefu na ina majani mabichi ikionyesha afya njema, udongo unaonekana kuwa mwekundu na unyevu. Anga la bluu linaonekana juu likionyesha hali ya hewa nzuri kwa kilimo, hao.

Mwanaume aliyevalia nguo ya blue amesimama karibu na ng'ombe kadhaa wakiwemo weusi na weupe chini ya makaazi ya muda. Baadhi ya nyasi kavu zipo ardhini. Eneo hili linaashiria zizi la ng'ombe au shamba la mifugo.

Wanawake wawili wameketi chini, mmoja wao akiwa ameinama wakiwa wamezungukwa na bakuli nyingi zenye unga mweupe. Mmoja wa wanawake ana kilemba kichwani. Wanawake wengine wawili wamesimama kando yao, wote wakiwa wamezungukwa na vyombo vingine kama ndoo na sufuria. Mazingira yanaonekana kuwa nje, kwenye udongo au eneo la wazi. Inaonekana kama shughuli ya maandalizi ya chakula au biashara.

Kikundi kikubwa cha ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zimetundika kwenye mmea wa ndizi. Majani makubwa yenye rangi ya kijani kibichi yanaonekana kuzunguka ndizi hizo. Eneo linaonyesha shamba la ndizi mwanga wa asili unaangazia vizuri. Ndizi hizo zinaonekana kuwa tayari kukomaa zimepangwa vizuri kwenye kifungu zikiashiria mavuno mengi. Hii inawakilisha ukuaji wa mazao ya kilimo.

Watu wawili wanashughulika na maziwa katika eneo la wazi. Mmoja amevaa kofia, nyekundu na ameshika chombo akimiminia maziwa kwenye mtungi mkubwa, mwingine anasimama nyuma, akishuhudia. Kuna mitungi mingi ya chuma iliyopangwa karibu nayo. Kule kando kuna watu waliosimama wakiwaangalia.

Kuna ng'ombe wenye rangi ya kahawia wamelala chini kwenye nyasi wakiwa wametulia. Eneo lote linaonekana kuwa shamba la kijani kibichi au malishoni. Wanyama wote wawili wanaonekana kupumzika.

Mwanamke amevaa koti la bluu na maski usoni akishika mkebe mmoja wa chuma. Anakusanya au anashughulikia mikebe mingine ya maziwa ilivyopangwa kando yake. Mikebe hiyo ina rangi ya kijivu na inaonekana kutumika kwa ajili ya kuhifadhi maziwa. Nyuma yake kuna tanki kubwa la kuhifadhi au mashini inayotumika katika usindikaji wa maziwa. Eneo linaonekana kuwa la kawaida chini ya maziwa au kituo cha kukusanyia.

Mwanaume mkulima anashikilia mahindi. Amevaa shati la kahawia na kofia. Tabasamu linaonekana usoni mwake. Shamba la mahindi lenye mahindi mengi linaonekana nyuma. Baadhi ya mahindi yamekomaa na yako tayari kuvunwa. Yanaonyesha majani mabichi.

Mikunga mingi ya ndizi za manjano imeonekana kwenye miti zote zimeiva na ziko tayari kuvunwa ,na pia kuna moja nyingine nyuma yake ambayo haijakomaa, hali hii inaashiria shamba la ndizi zenye mazao tele .

Ng'ombe mwembamba mwenye rangi nyeusi na kahawia amesimama, anaonekana kuwa na matuta mawili meupe. Udongo na baadhi ya majani makavu yanaonekana chini, miti ya kijani mbichi iko nyuma. Ng'ombe huyu anaonekana kuwa na vipele vingi kwenye mwili wake, na anaonekana kuwa mgonjwa, mwenye hali mbaya.

Mwanamke amevalia nguo za rangi nyingi anachota maji kutoka kwenye kibuyu kikubwa. Mwanaume amevalia shati nyeusi na kofia nyeusi pia. Anamwaga maji kutoka kwenye mtungi mwingine. Chombo chenye manjano kipo karibu nao. Ukuta wa udongo unaonekana nyuma. Watu hao wanamwagiana maji.

Samba lenye ng'ombe weusi na weupe kadhaa wakila malisho yaliyokusanywa, nyuma yao kuna jengo kubwa la zizi au ghala la shamba. Anga inaonekana wazi na miti michache inaonekana nyuma zaidi, malisho yaliyolindikana mbele yao yanaonekana yameandaliwa vyema kwa ajili ya wanyama. Ng'ombe wamesimama wima wakionekana wenye afya na utulivu wakizingatia chakula chao.

Shamba la migomba lenye ndizi nyingi zisizoiva zikiwa bado za kijani. Migomba imesimama wima ikionyesha matunda iliyokomaa. Udongo unaonekana kuwa huru na unauga mkono ukuaji. Anga linaonekana juu ya shamba. Hakuna watu wanaoonekana shambani.

Nyumba ya wazi imejengwa kwa miti na mabati. Ng'ombe wawili wamesimama ndani yake, ng'ombe huyo anakula ni kama anakunywa maji, nje kuna mitungi miwili ya manjano na nyeupe. Chini kuna udongo na nyasi. Sehemu hii inaonekana ya ukame na haina mvua mingi. Kando yake kule nyuma kuna miti pia imesimama wima.

Kuna ng'ombe wawili. Ng'ombe wa mbele ana rangi nyeusi na nyeupe, akionekana akikamuliwa maziwa na mwanaume aliyevaa shati la bluu. Mwanaume huyo amekaa chini na anashika chombo cha kukamuliwa maziwa. Nyuma ya ng'ombe, wa mbele, kuna ng'ombe mwingine mweusi na pia kuna miundo ya mabanda ya wanyama. Chini kuna ndoa ya rangi ya chumbo iliyoonekana karibu na miguu ya ng'ombe, kuna watu wengine kando yao

Mkungu wa ndizi umefunikwa na mfuko wa plastiki wa rangi ya blue . Ndizi zenyewe bado hazijaiva zikiwa na rangi ya kijani kibichi zikining'inia kwenye mti. Hii inaashiria mchakato wa kulinda matunda dhidi ya wadudu wa hali mbaya ya hewa.

Kuna gari jeupe limebeba mandizi mengi yamejazwa katika gari hilo . Mandizi haya yanaonyesha kubwa mavuno ni mengi na yamefungwa katika gari hilo ndio yasiweze kuanguka. Huenda yanasafirishwa kutoka kwa shamba kuelekea sokoni kwa ajili ya uuzaji.

Unga mweupe umepangwa kwenye bakuli yenye kijani kibichi, umechanganywa na maji. Kijiko cha mbao kiko ndani ya unga inaonekana kinatumika kukoroga unga huo. Maji yanaonekana kwenye unga, yakichanganyika na unga.

Mtu mmoja amevaa nguo za bluu na amebeba kifaa cha kunyunyuzia cha rangi ya bluu na manjano mgongoni. Anaonekana akinyunyuzia dawa kwenye ng'ombe mweupe ambaye amefungwa kwenye eneo lenye nguzo za mbao. Kwa mbali kuna udongo na mimea michache. Inaonekana kama shughuli ya matibabu au ulinzi wa wanyama.

Watu kadhaa wanashiriki katika upandaji wa mgomba wa ndizi wakiwa wamejishusha kwenye mdongo. Wanatumia zana mbalimbali wakionyesha juhudi za kuhifadhi mazingira. Mgomba hii imeonekana ikipandwa ikionyesha mradi wa kilimo au uhifadhi wa mazingira.

Shamba la migomba linaonekana mimea mingi ikiwa imepandwa kwa safu. Udongo unaonekana mwekundu na nyevu, ukiashiria rutuba. Baadhi ya ndizi zinaanza kukomaa zikining'inia kutoka kwenye miti. Hali ya hewa inaonekana unyevu ikiruhusu ukuaji mzuri.

Mkungu mkubwa wa ndizi nyingi zote zikiwa zimeiva na zina rangi ya manjano zimeunganishwa pamoja kwenye buwa moja zimehifadhiwa nje. Labda zikining'inia au kuwekwa kwenye sehemu. Nyuma yake kuna sehemu ya jengo labda ukuta wa matafali au zege. Zinaonekana zikiwa tayari kuliwa au kuuzwa.

Kuna mimea mingi ya kijani kibichi hasa migomba ikionekana kwa nyuma. Mbele upande wa kulia kuna paa la zizi la jengo lenye rangi ya kitu au kutu au kahawia. Upande wa kushoto wa paa hilo, kuna bomba kubwa la maji lililopasuka na kuanguka likiwa limelala chini katikati ya mimea na udongo. Mazingira yaonekana kama shamba au eneo la makaazi vijijini.

Kuna kichala kikubwa cha ndizi zilizoning'inia kutoka kwenye mti. Ndizi hizi zina rangi ya kijani kibichi na zimefunikwa kidogo na majani makubwa ya mti wa ndizi. Zimepangwa vizuri na zinaonekana kuwa zimetoka shambani. Mandhari yote yanaonyesha mimea ya ukuwaji wa asili.

Mwanaume aliyevaa shati la rangi nyepesi na suruali nyeusi, akisimama karibu na ng'ombe mweusi. Ng'ombe huyo yuko ndani ya zizi lenye paa la mbao. Kuna mtu mwingine nyuma ya ng'ombe, akionekana akihudumia wanyama. Mandhari inaonekana kama shamba la mifugo.